Tanki la samaki lina samaki wa rangi ya dhahabu na nyekundu. Chini ya tanki kuna mchanga mweusi na mimea bandia ya kijani kibichi. Kuna pambo la ngome ya rangi ya samawati na kijivu katikati ya tanki.

Mti wa kumamanga umejaa matunda mekundu yanayong'aa matawi yake yametundikwa matunda mengi mazito kiasi ya kuinamisha chini. Majani ya mti huwa ni ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya.

Mimea miwili mikubwa ya saladi yenye majani mabichi inakuwa ndani ya chombo cheusi kilicho wekwa juu ya stendi ya mbao. Chombo hicho kime unganishwa na bomba la maji linalo ishia kwenye ndoo.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakua bila udongo. Mizizi mirefu na yenye afya inaonekana ikining'inia ndani ya vyombo vyeupe vilivyo na mashimo. Majani mabichi ya mimea ikiwemo kabichi yamechanua vizuri juu.

Mfumo wa bustani ya wima umejengwa ukutani. ukitumia mabomba meupe kupanda mimea. Aina mbalimbali za mboya ya majani na mimea midogo zimepandwa kwenye mabomba haya na kwenye masanduku ya udongo yaliyoko chini.

Mistari miwili ya mabomba ya kijivu imepangwa huku mimea midogo ikiwa imepandwa kwenye viungo vidogo juu yake. Kijiko kimeachwa kikiwa kimetua juu ya moja ya moja ya mabomba, kikiashiria matumizi ya kibinadamu.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki upo wazi ukionyesha mizizi mirefu ya mimea ikinining'inia ndani ya chombo cheupe. Baadhi ya mimea ikiwa na majani makubwa ya kijani kibichi inaonekana ikikua vizuri.

Safu ya mimea ya kijani na nyekundu imepandwa kwenye mfumo wa hidroponik. Maji yanatiririka kupitia mabomba meupe na kijivu, yakiwezesha mimea kukua bila udongo.

Shamba la kisasa la hydroponics likiwa na taa za zambarau zinazowaka usiku. Kuna miundo ya chuma iliyosimama wima ambayo inaweza kutumika kwa kilimo cha wima pamoja na mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa usawa.

Shamba la kisasa la bustani linaonyesha mimea ikiwa haina udongo. Mizizi ya mimea hiyo inaonekana ikikua ndani ya maji yaliyomo kwenye chombo cha buluu. Majani mabichi yanaonekana upande wa kulia

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponic unaonekana ukiwa na mimea midogo ya lettuce ikikua ndani ya mabomba meupe. Majani ya lettuce yanaonekana kuwa mabichi na yenye afya. Utaratibu huu unaonyesha mbinu ya kilimo isiyohitaji udongo.

Mimea midogo yenye majani mabichi inaonekana ikikua kutoka kwenye mfuko nyeupe, ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa au bustani ya wima. Kila mmea unaonekana kwenye uwazi maalum kwenye mfuko.

Mwanamume amesimama ndani ya chafu kubwa akionekana akichunguza mimea. Safu ndefu za mimea zinanyooka mbali zikiashiria ukulima wa kisasa. Mimea ya nyanya yenye matunda ya kijani imejaa upande wa kushoto.

Zizi kubwa limejaa nguruwe wengi waliopangwa kwenye vibanda. Nguruwe hao wanaonekana wamenona wakiwa wamelala chini. Kila kibanda kina nguruwe kadhaa na kuna njia nyembamba kati ya vibanda.

Mkulima anachagua vitunguu vya rangi tofauti. Vikiwemo vya kahawia na vya zambarau. Mikono yake inaonekana ikikusanya vitunguu kutoka rundo kubwa lililojaa chini. Vitunguu hivyo vimeenea kwa wingi.

Shamba kubwa la kahawa likiwa limejaa miti yenye matunda ya kahawia yaliyoiva na yasiyoiva. Mwanamke mmoja anaonekana katikati ya shamba akionekana akivuna kahawa au akichunguza mimea.

Chumba kikubwa kimejaa uyoga mweupe unao kuwa kwenye rafu ndefu. Aina mbalimbali za uyoga zinaonekana zingine zikiwa ndogo na zingine zikiwa kubwa. Mfumo wa matundu umewekwa juu ya rafu.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi, iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Majani mabichi ya kabichi yanaonekana kua na afya na yamekua vizuri, yakionyesha ukuaji mzuri.

Bustani kubwa la strawberries inaonekana ikiwa imefunikwa na banda refu la plastiki. Mimea imepandwa kwenye mistari mirefu huku kila mstari ukiwa na mtandazo meusi ya plastiki chini yake.

Mimea midogo ya kijani imeanza kuchipua kwenye udongo mweusi wenye rotuba. Mifumo ya umwagiliaji wa matone unaonekana wazi ukiwa na bomba jeusi lililotandazwa karibu na mimea na tone la maji likining'inia kutoka kwake.

Mfereji wa umwagiliaji uliotengenezwa kwa saruji ukipita katikati ya mashamba. Maji yanatiririka ndani ya mfereji, yakielekea kuwasaidia wakulima katika eneo hilo. Miti michache inaonekana imesimama kando ya mfereji na mashamba.

Bomba nyeusi ya umwagiliaji imelala chini kati ya mimea michanga inayoanza kukua. Maji yanatoka polepole kutoka kwenye bomba hilo yakinyunyuza udongo wenye matope na mawe madogo.

Shamba lililo limwa vizuri lina onekana likiwa na mimea michanga iliyo pandwa kwa safu nadhifu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa sambasamba na mistari ya mimea.

Shamba lenye udongo wenye unyevu, imepangwa kwa mstari mrefu. Kila mstari una mrija nyeusi ya unyunyiziaji maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Maji yametuama kwenye mfereji kati ya mistari ya shamba.

Huu ni mtazamo wa shamba ulioandaliwa kwa kilimo. Udongo umefunikwa kwa mistari mirefu ikiashiria matuta yaliyotengenezwa kwa ajili ya kupanda mimea. Mabomba meupe yamepangwa kando ya matuta.

SHamba kubwa limepandwa mimea iliyopangwa kwa mistari mirefu. Kuna mfumo wa unyunyiziaji maji uliofichwa chini ya udongo, ukionekana kama mrija mweupe.

Shamba kubwa la nyanya likiwa limepandwa kwa safu nadhifu huku kila mmea ukiwa na mihimili wa kutengeneza. Udongo una rangi nyekundu kahawia unaoashiria kuwa ni udongo wenye rutuba.

Shamba lililo limwa hivi punde likiwa na mistari mirefu iliyojaa maji. Udongo una rangi ya kahawia na unyevu unyevu ukiashiria umwagiliaji umefanyika au mvua imenyesha.

Mimea midogo imepandwa kwa mistari mirefu. Kuna mfumo wa unyunyiziaji maji unaoonekana kama mirija nyeupe na nyeusi. Maji yanatiririka kupitia mirija hiyo.

Uwanja mpana wa kilimo umejaa mimea ya kijani kibichi. Kuna mfumo wa umwangiliaji unaotumia bomba nyeupe ambapo maji yanafulizwa kwenye udongo. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na matope.

Shamba kuwa lenye udongo mwekundu uliotayarishwa la kilimo unaonekana. Mistari mingi ya mimea midogo au miche imeonekana ikipandwa kwa umbali sawa. Pia, kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipita katikati ya mistari ya mimea . Miti michache inaonekana kwa mbali kwenye upeo wa macho chini ya anga safi.

Shamba lililolimwa vizuri linaonyesha mistari ya mimea midogo iliyopandwa kwa utaratibu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya mistari ukiashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa na unyenyevu kuashiria kwamba mimea inatunzwa vizuri.

Shamba lililolimwa vizuri lina mimea midogo ya kijani iliyopandwa katika safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa ardhini na bomba kuu linapita katikati ya shamba. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi, inaonekana ikinyeshwa maji. Bomba refu jeupe linaonekana katikati ya safu za mimea likitoa maji. Ardhi inaonekana kuwa na unyevu kutokana na umwagiliaji.

Bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likidondosha matone ya maji ikionyesha mfumo wa matone. Maji yaliyotiririka yanaonekana yakining'iniachini ya bomba. Karibu na bomba kuu majani ya kijani kibichi yakipokea uangaliaji huo. Mazingira yanaonyesha shamba au bustani iliyopandwa.